Eneo lenye mitambo mingi na lililotengenezwa kwa miundombinu ya kisasa ikiwa ni kituo ambacho kinatumika kwaajili ya uzalishaji wa nishati ya umeme, ambayo husafirishwa na kusambazwa katika maeneo mbalimbali ya watumiaji wa mwisho ikiwemo makazi pamoja na viwanda.

Sehemu ya kituo cha uzalishaji na utengenezaji wa nishati ya umeme, ambayo husafirishwa na kusambazwa kwa watumiaji wa mwisho, ikiwa na miundombinu ya daraja kwa ajili ya kuvusha kutoka pande moja kwenda nyingine, ambayo imefungwa taa nyingi zinazotumika kumulika wakati wa giza.

Eneo kubwa ambalo limetengenezwa na miundombinu ya kisasa, pamoja na mashine na mitambo inayotumika katika utengenezaji wa nishati ya umeme, ambayo husambazwa katika maeneo mbalimbali ya watumiaji wa mwisho kama makazi na viwanda.

Eneo lenye mnara ambao hutumika kwa ajili ya mawasiliano, pamoja na jengo refu, likiwa na uzio ambao umetengenezewa na kufungwa nyaya za umeme juu yake, zinazotumika katika ulinzi.

Eneo ambalo limetengenezwa kwa miundombinu ya kisasa, mitambo pamoja na mashine ikiwa ni kituo la uzalishaji wa nishati ya umeme ambayo husafirishwa na kusambazwa katika maeneo mbalimbali ya watumiaji wa mwisho kama majumbani na viwandani.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamesimama pembezoni mwa barabara, ambapo wanataka kukatisha kwenda kwenye upande wa pili katika eneo lenye alama za pundamilia zinazoashiria watu wanaweza kuvuka sehemu hiyo huku zikiwepo taa zinazoongoza.

Sehemu ikiwa na kibao ambacho kinaonyesha alama ya barabarani, inayoashiria kuwa kuna maegesho katika sehemu hiyo ambacho hutumika kwaajili ya kuelekeza madereva matumizi sahihi.

Barabara kubwa ya lami ikiwa na magari mengi yenye rangi tofauti kama njano, nyeupe pamoja na nyeusi, ambayo hutumika katika usafirishaji wa abiria pamoja na bidhaa, huku pembezoni kukiwa na majengo mengi marefu pamoja na watembeaji kwa miguu.

Taa za barabarani, ambazo huwa na rangi tatu: ikiwepo nyekundu inayoashiria kusimama, njano kwa ajili ya kujiandaa na kijani ambayo inaruhusu, zinazotumika katika kuongoza magari ili kudhibiti foleni na kuzuia ajali.

Watu wawili wakiwa wamepanda kwenye pikipiki yenye matairi mawili, ambayo hutumika kusafirisha kutoka katika eneo moja kwenda jingine, mmoja akiwa ni abiria kakaa nyuma na mwingine yuko mbele ambaye ni dereva anaendesha katika barabara.

Gari kubwa ambalo linatumika maalumu katika shughuli ya ujenzi wa barabara ya lami, likiwa na dereva ambaye analiendesha, pamoja na wafanyakazi wengine wa ujenzi, huku pia likiwepo gari jingine mbele, ambalo linaleta mahitaji muhimu.

Mapipa ambayo hutumika kwa ajili ya kukusanya na kuhifadhi taka, yenye rangi nyeusi yaliyo na matairi ambayo ni kwa ajili ya kurahisisha kuyasogeza, ambapo watumiaji huweka uchafu kwa ajili ya kutunza kwa muda kabla ya kupelekwa katika eneo la kudumu.

Wafanyakazi wengi wa usafishaji wa mazingira, wakiwa wanakusanya taka katika eneo kwa kutumia vifaa kama; makoleo na matoroli madogo yenye matairi, ambayo wanatumia kwa ajili ya kupakia kwenye gari, linalosafirisha na kupeleka kwenye eneo lililotengwa.

Gari kubwa lenye rangi ya kijani ambalo hutumika maalumu kwa ajili ya kukusanya na kusafirisha taka, kutoka katika maeneo ya makazi na kupeleka kwenye sehemu iliyotengwa ikiwa na lengo la kutunza mazingira.

Mapipa mengi ambayo hutumika kwa ajili ya kuihifadhia taka yenye rangi tofauti kama kijani na bluu, akiwa yamepangwa katika mstari ulionyooka pamoja na uchafu mwingi, akiegemea eneo la ukuta ikiwa ni sehemu iliyotengwa kwa ajili ya kuwekea.

Eneo ambalo limechimbwa mtaro mrefu, unaotumika katika usafirishaji wa maji taka, kwa lengo la kuyaondoa kwenye makazi ya watu na kupeleka sehemu ya mbali ili kuzuia miripuko ya magonjwa.

Mfuko mingi yenye rangi tofauti ikiwemo nyeusi ambayo imehifadhi taka na kukusanywa katika sehemu moja na ikiwa ni lengo ya kutunza mazingira pamoja na kuzuia usambaaji wa uchafu katika maeneo ya makazi

Sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya uhifadhi wa taka, zikiwa zimekusanywa kwa wingi, ikiwemo maboksi yaliyokwisha kutumika. Huku eneo likiwa limetengenezwa na kuzibwa vizuri kwa kutumia chuma ili kuzuia uzagaaji.

Mfanyakazi anaye jihusisha na usafishaji wa mazingira, akiwa amepanda nyuma ya gari kubwa ambalo limejaa taka nyingi, linalo tumika maalumu katika ukusanyaji na usafirishaji wa uchafu, kutoka katika maeneo ya makazi na kupelekwa katika sehemu ambayo imetengwa.

Eneo maalumu ambalo limetengwa kwa ajili ya uhifadhi wa taka zikiwa zimekusanywa kwa wingi ambapo watu kutoka katika sehemu mbalimbali kuzibeba na kuzitupa eneo hilo ili kutunza mazingira pamoja na kuzuia uzagaaji wa uchafu.

Gari yenye tenki kubwa nyuma, ambalo linarangi ya bluu na mstari wa njano. Likiwa limeandikwa namba za simu kwa ajili ya mawasiliano. Ambalo linatumika kwa ajili ya uhifadhi pamoja na usambazaji wa huduma ya maji, katika maeneo mbalimbali ya watumiaji.

Gari likiwa na tenki kubwa nyuma lenye rangi ya bluu pamoja na mistari meupe na njano, ambalo hutumika kwa ajili ya kuhifadhi pamoja na usambazaji wa huduma ya maji katika maeneo mbalimbali ya watumiaji.